Kuna mama ambaye amevalia vizuri na anaonekana kuwa na furaha huku akikama ngombe kwenda kwa hicho kibuyu ambacho anaweka maziwa. Huyu ambayo anakamliwa hajaoshwa vizuri sana lakini anaonekana kuwa na afya.

Mama mmoja ambaye hapo shambani, anaonekana kuangalia udongo, amevaa shati ya ambayo ni nyeusi, kuna ndizi, kuna mimea tofauti tofauti na nyuma yake kuna nyumba.

Mtu ambaye amevaa nguo nyeupe, kofia na nyuma yake kuna mwingine wa jinsia ya kiume huku wa kwanza akiwa na jinsia ya kike anatoa maziwa katika vibuyu ama kika vitu flani ambazo zinatumika kuweka chakula hicho.

Ni wanyama aina ya ng'ombe ambao husaidia binadamu katika sehemu tofauti tofauti kama vile kupeana nyama na maziwa kuna mtu mmoja anyeziosha hapo malishoni.

Hili ni shamba na linapandwa mimea tofauti tofauti, lakini hapa kuna ndizi zinazoonekana na watu wawili wakitembea humu ndani.

Huu ni mmea aina ya mahindi, ambao una manufaa mengi sana katika mwilini ikiwepo kutupa nguvu. Anayepanda huwa anapata manufaa ikiwemo kuuza na kupata hela ili aweze kujikimu.

Huyu ni mnyama ambaye anaitwa ng'ombe. Na ana manufaa mingi sana ikiwepo kutupatia maziwa ambayo hutusaidia kama binadamu. Kuna mashine ambayo inatumika kukamua. Na mkulima ameishika mkononi ili akaweze kufanya shughuli hiyo.

Inaashiria watu ambao wako sokoni katika shughuli tofauti tofauti za kuuza bidhaa mbalimbali. Moja wao, ni ndizi ambazo zimewekwa huku mbeleni, na zimeiva vizuri. Huwa zina manufaa mingi sana katika mwili ikiwepo kutupatia vitamini, ndiposa mwili uweze kuwa vizuri.

Kuna kina mama ambao ni kama wanapakua chakula aina ya wali. Mmoja amebeba kijiko. Wengine huku wameshikilia sahani kubwa. Hivi vidogo ni vya rangi ya kijani kibichi vitatu na viwili vya samawati.

Huku ni Shambani na kunaonekana kuwa mahindi ambayo yapokaribu kukomaa, ila ni kama ya mepata ugonjwa fulani na yanahitaji kupata dawa ama kunyunyiziwa. Mahindi yakitunzwa vyema yanaweza kuwa na manufaa mengi sana yakipelekwa sokoni au katika mwili kwa kilimo.

Ni wakulima ambao wanakama maziwa kutoka kwa ng'ombe, hawa wanyama wanaonekana kuwa na afya nzuri ndo maana ndoo moja imejaa maziwa na watu wengine wako kwenye dirisha wakitazama.

Hizi ni ndizi, ambazo zimekomaa ila hajizaiva. Ni mingi na zinaelekea kupelekwa sokoni. Huwa zina manufaa mengi sana kwa mwili na watu huzinunua ili waweze kupata utamu wake.

Huyu ni mkulima ambaye amefika shambani ili kuchukua mavuno aina ya ndizi, kuyachukua yasaidie katika vitu tofauti tofauti, anaweza kuyauza ama kuyatumia kwa mwili kwa sababu yana manufaa mengi sana. Yeye ni wa jinsia wa kiume na amevaa kofia kichwani.

Hawa ni ng'ombe ambaye wanakula nyasi ambayo imekatwa na kuwawekea mahali pa malishoni ni weusi na wana mapachapacha meupe wanaonekana pia kuwa na afya mzuri huku nyuma mna nyumba na mazingira hapo karibu yanavutia.

Hii ni shamba ambayo mtu amekuja kuchukua ndizi, atabaki na mgomba naona akona kamba panga ambayo itatumika kuitoa huku juu, kuna mama wawili ambao wamebeba mtoto wao na mzee.

Kuna mtu ambaye nikama anaweka maziwa katika vifaa mbalimbali ili aweze kuyasafirisha na kuyauza, ana gari yake ambalo ni lekundu na hatujaona mwenye anamuuzia kwa sasa lakini mazingira ya huku, si inaonekana si kijanikibichi kama kawaida kwenye ng'ombe wanaweza kula, tunashangaa.

Hili ni shamba ambalo lina mimea tofauti tofauti. Baadhi ya zilizoonekana ni ndizi, kuna mahindi, na pia nyasi ya ng'ombe na miti mingi.

Hizi ni ndizi ambazo zimebebwa na gari na zinaelekea sokoni, hazijaiva vizuri ila zi tayari kuliwa, huwa zina manufaa mengi sana kwa mwili na zina zikiuzwa huwa zinaleta pesa.

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva na zingine hazijaiva vizuri. Ndizi huwa tamu na inakuwa na manufaa mingi kwa mwili.

Hili ni soko la kuuza ndizi zinaonekana kuwa mingi mno na kuna watu ambao wamekaa chini na wengine wamesimama huwa zina manufaa mengi sana kwa mwili.

Mna mtu mmoja ambaye amesimama kana kwamba ana uchovu na kuegemea kwenye mti fulani ambao unawekwa hapo kando. Nyuma yake kuna ndizi ambazo zimetolewa shambani na ni mingi mno. Zimekomaa na zi tayari kuuzwa ama kulika.

Pikipiki mbili ambazo zimebeba vifaa ambavyo vinaweka maziwa viwili viwili moja ikiwa imekaa chini. Kuna lango kubwa sana, na kuna barabara ambayo haijatengenezwa vizuri vile.

Hizi ni ndizi na ni za rangi ya manjano, kumanisha kwamba zimeiva vizuri na si tayari kulika, na mtu ambaye anaonyesha mikono yake na kubeba kitita hiki, huwa zina manufaa mengi sana kwa mwili ikiwemo vitamin .

Humu ni sokoni na ni sehemu ambapo ndizi huuzwa. Zina manufaa mingi sana kwa mwili na wakati ambazo zinanunuliwa wauzaji hupata hela mingi zinazowasaidia ili kujikimu maishani.

Hii ni duka ya maziwa kunaonekana kuwa na birika kubwa ama container inayotumika kubeba maziwa kunaonekana kuwa pia na wauzaji wawili ambao wamesimama hapo kando.

Kuna ngombe ambao ni waeusi na nikama ni wawili, na kuna mashine huku ambao zinatumia kuwakama maziwa. Hawa wana manufa mengi na moja yawa ni kama inavyo onyesha kwenye picha hii yanasaidia mwili.

Huyu ni mkulima, ambaye ametembea kwenye shamba lake, ili kuja kuangalia jinsi vitu zinaendelea na amepata ndizi yake, iko, imekomaa huku akijaribu kuza kuza ili aweze kupeleka nyumbani, ndizi huwa na manufaa mingi sana kwa mkulima, na moja yao ni kuuza kupata pesa, ama kuiula huwa ina manufaa mingi kwa mwili.

Huyu ni mama ambaye amebeba kamtungi kadogo kanakotumika kuweka maziwa na anatoa kutoka upande mmoja, kuelekea mwingine. Amevaa nguo nyeupe na kitu fulani kwenye kichwa.

Mkulima ambaye anaosha ng'ombe yake kutumia dawana kuinyunyizia, inasaidia Ili kupangusa wadudu ambao wanaeza kuwa katika mnyama huyu. Anatusaidia kutupatia maziwa na faida zingine kama kutupatia nyama.

Huyu ni mkulima ambaye ametembea shambani wake ili kuweza kuangalia ndizi zake kama zimekua vizuri na zii tayari katika matumizi, yeye ni wa jinsia wa kike na amevaa nguo au sare fulani ya kuonyesha kwamba yuko kazini.

Onekana kwamba ni chakula mbaye inapitishwa kwa kichungi iliweze kulika. Yamefanana kama ile maziwa mala mbaye inaeza kunyweka na watu ilikuwa na manufaa mengi kwa mwili na yamechukuliwa kutoka shambani.

Hii ni shamba, ya ndizi ,inavyodhihirika na bado ziko changa, ina maana kwamba hazijatoa matunda yake ambayo yanasaidia mwilini ,wanapokulika ama yanapouzwa kwenye soko.

Hawa ni ng'ombe, ambao wanaa, au wameekwa mahali fulani ili waweze kukamuliwa. Kuna mashoni tofauti tofauti ambazo zinapita huku, na wakulima wawili, mmoja akiwa chini na mwingine akiwa amesimama, akiwa kwatika sare.

Huyu ni ngombe ambaye ni mgonjwa na anaonekana kudhoofika sana, na hakuna mtu ako karibu wa kumsdaidia kwa sasa na amefungwa mahali ambapo hamna nyasi ,chini yake anaeza kufunguliwa ili aweze kupata chakula chochote lakini kwa sasa hakuna wa kumsaidia.

Hawa ni ng'ombe ambao wako katika hali mzuri na wamefungiwa mahali fulani huku mkulima akionekana kuwawekea maji. Kando kuna dama ambao pia wanatizama vizuri.

Hiki ni kiwanda cha maziwa yanaonekana kuletwa kutoka kwa gari kutumia hizi birika ambazo yanawekwa ndani na watu watatu, mmoja amevaa gwanda jeupe na kofia, mwingine anaziondoa kutoka kwa gari ili yaletwe humu.

Hawa ni akina mama watano ambao wamejifunga vitambaa na kwenye vichwa vyao wanaonekana kuweka chakula katika vubuyu tofauti tofauti ambavyo vipo hapo chini ambayo inaonekana ni chakula wanagawa.

Watu ambao wana wanaonekana kwamba wanapokea maagizo kutoka kwa mama mmoja, wengi wao niwajinsia ya kiume wamevaa kofia nyeupe na magwanda meupe huku wengine wakiwa kwenda nyuma, wengine wamevaa hadi suti.

Hizi ni ndizi ambazo zimeiva vizuri na zi tayari kukulwa. Kuna mama ambaye amechukua moja na anaendelea kujivinjari zinauzwa yaani mtu mmoja anaeza kununua na mwingine kupewa pesa hili aweze kujikimu.

Ndizi ambazo zimetolewa kwenye mgomba zikawekwa chini. Huwa zina manufaa mingi kwa mwili, na mkulima anaweza kuziuza, na akapata pesa. Lakini kwa sasa haonekani hapo karibu.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa miguu ili kuweza kukamuliwa, vifaa au mashine ambazo zinatumika kuwatoa maziwa ni mashine ila si watu kama kawaida tunavyotarajia, wapo wawili ambao wanaonekana kwa sasa.

Hizi ni ndizi ambazo zimekomaa na zii tayari kuliwa ziko mingi sana na zimeletwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili watu wapate pesa zinazowasaidia katika sehemu mbali mbali.

Hiki ni kiwanda cha maziwa, na watu wawili ambao wamo ndani wamevaa kofia nyekundu, wengine wapo nje wanaonekana kusukuma hivi vyombo ambavyo vimeweka ya hii chakula ambayo itatumika baadaye ama itawekwa kwa matumizi.

Hapa ni mahali ambapo ng'ombe anakamuliwa na mama ambaye anasaidia katika hii kazi ila hatuwezi kuona uso wake, huko kando kuna ng'ombe mwingine na chini yake hamna nyasi ila ni udongo.

Huyu ni mkulima ambaye ametenbea shambani mwake na amepata ndizi ambayo inakomaa vizuri. Hii inaeza kukulika. Uko nyuma kuna jumba, ina ishara kwamba ni kwake na nyasi katika mazingira hii inakaa vizuri.

Hizi ni ndizi na ni mingi mno. Kuna mama mzee na watu wengine wengi. Pia kikapu kinaonekana kimelazwa chini, na karatasi ya kubeba vitu nyeupe ipo kando.

Sokoni mna ndizi nyingi ambazo zinaonekana kuuzwa ,mama na mzee fulani wamezishika huku kukiwa na kikapu na karatasi nyekundu inayoonekana.

Hizi ni ndizi. Kuna zile ambazo ziko tayari kulika kwa sababu zimeiva vizuri na kuna zingine bado hazijakuwa. Hizi huwa na manufaa mingi sana kwa mwili ikiwapo kutupatia vitamini ama kutupatia nguvu kama inavyoshauriwa na daktari ama mtu anafaa kuvitumia tu.

Huku ni shambani na kuna mimea tofautitofauti ambayo inakua huku. Kuna ndizi ambayo iko refu tayari na ni kama iko tayari kuchukuliwa ama imekomaa. Inatumika sana, inasaidia kuuzwa ama katika matumizi ya mwili.

Kuna mkulima mmoja ambaye anaonekana kuweka maziwa katika vibuyu ili yaweze kuenda yakauzwa, dereva anaandika ama ananakili chini lita ambazo zinapeanwa mazingira huku yanavutia.

Kuna ndizi ambayo imetolewa ganda na mkono wa mtu ambaye ameishika. Kuna zingine huko kando ambazo nazo hazijatolewa chochote, yani zi hivo tu. Lakini inaezalika ata kama haijaiiva vizuri yaweza wekwa kwa moto, na ikawa Sawa.

Hawa ni ng'ombe ambao ni kama wamemaliza kuoshwa, na wanaonekana kuwa wasafi. Wana matumizi mengi na husaidia binadamu kwa vitu vingi ikiwemo maziwa, nyama, na vitu zingine za manufaa.

Hii ni ndizi ambayo bado iko bado shambani kwa sababu haijakomaa vizuri ili iweze kulika. Ina manufaa mengi sana kwa mwili ikiwepo vitamini na pia inaweza kuuzwa sokoni na mtu kupata hela.

Ni daktari anayeonekana kuangalia dawa fulani na kuzipima ako katika chumba cha kufanya ustadi. Amevaa nguo nyeupe, barakoa, miwani, na glavu. Madaktari husaidia sana kutibu watu.

Hawa ni ng'ombe, ambao wapo malishoni. Mkulima yupo hapo kando ili kuwasaidia kuwapatia chakula yao. Kuna weusi na kuna wengine ni weupe. Wamewekewa bango fulani kwa maskio ishara ya kwamba inawasaidia kutambulisha.

Huyu ni ngombe ambaye anaonekana kuwa na afya mzuri na maziwa mengi. Mkulima yupo hapo ili kumkamua na amevaa kofia na chini yake kuna kibuyu fulani, au ndoo inayotumiwa kuwekewa chakula hicho kinachotoka kwa ngombe.

Kuna mkulima ambaye ni kama ameleta ndizi zake huku, ama amezitoa shambani, kwa sababu zimekomaa na zi tayari kulika. Anaweza pia kuzingoja ili ziweze kuiva vizuri.